Kuna gari moshi ambalo linaonekana kupita kwenye reli. Kuna lori ambalo linapita barabarani ,huku limebeba mchanga. Kuna mtu ambaye anaendesha baiskeli na pia kuna upepo ambao unaonekana ukipeperusha mgomba wa ndizi na majani mengine.

Mti unaonekana juu ukiwa na mauwa ya rangi ya manjano, kuna mawingu ya rangi ya samawati, na jumba ambalo linaonekana kuwa darasa, kuna picha ukutani ambayo imechorwa nyama, kuna maua yaliyochongwa vizuri na pia kuna nyasi ardhini.

Shuleni kuna bendera, kuna mlingoti wa bendera. Kuna miti, kuna maua, kuna tangi la maji ambalo la kuhifadhia maji. Kuna mazingira masafi. Kuna nyasi zilizokuwa kijani kibichi.

Maeneo ya elimu, kuna mwanafunzi, wa chuo kikuu, ambaye ni mlemavu, anaelekea katika maeneo yake ya masomo, amebeba huku vitabu vinne vitabu vya kufundishwa, na vitabu vya kutumia kusoma.